Wanafunzi ndani ya shule ya elimu ya watu wa wazima, wapo darasani na mbele yao kumewekwa kifaa ambacho wote wanakikodolea macho waki endelea kufundishwa ili kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku wengine wakiwa wamesinzia; wamevalia barakoa zinazowasaidia kujikinga na wadudu mbalimbali wanaopita kwenye hewa wakati ambao wameweka umakini wao kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa.

Wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya chumba cha darasa katika shule ya elimu ya watu wazima. Wengi wameketi chini kutokana na upungufu wa madawati, wakiwa wameuelekeza umakini wao kwa mwalimu aliyepo ubaoni akiendeela kuwaandikia mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi darasani huku wakikodolea macho kile ambacho mwenzao anaandika.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamesimama imara, wanawake kwa wanaume pamoja na baadhi ya walimu wao, siku ambayo wamehitimu rasmi masomo yao na wapo tayari kuingia mtaani kuanza kazi.

Watu wengi wanaume kwa wanawake, wakiwa wamekusanyika eneo la nje kijijini kwao, wakisikiliza na kupata maarifa mbalimbali, ambayo yameletwa na wafanyakazi wa serikalini.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani, huku mwalimu wao amesimama katikati akiendelea kuwafundisha na kuelekeza mambo mbalimbali, wakati ambao wanakaribia kufanya mitihani yao.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea ukiwa umepambwa kwa ukoka wenye kijani kibichi, huku rangi tofauti tofauti kwenye vifaa vya michezo zikiwa zinafanya mazingira yapendeze na kumvutia kila mzazi anayemleta mtoto wake.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea ukiwa umepambwa kwa ukoka wenye kijani kibichi, huku vyombo vya michezo vyenye rangi mbalimbali za kuvutia vikiwa tayari kwa ajili ya wanafunzi kuendelea na kupenda shule zaidi.

Mwonekano wa nje wa shule ya msingi, vyumba vya madarasa vikiwa vimefungwa wakati huo wanafunzi wako likizo, huku mazingira yakiwa safi, salama na hayajachafuliwa na matakataka yoyote.

Moja ya kitabu kitabu kinachotumika kwa ajili ya elimu ya shule za msingi, kikiwa kina maandishi na michoro mbalimbali, ili kuwaongezea wanafunzi ujuzi na maarifa zaidi.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, mazingira yakiwa safi yaliyopambwa kwa miti na maua mbalimbali, huku vyumba vya madarasa vikiwa vimefungwa wakati wa jioni, wanafunzi wakiwa tayari wamerudi majumbani

Mwanamke mwalimu wa shule ya msingi wa somo la kingereza, akiendelea kuwaandikia wanafunzi ubaoni, huku akiwafundisha ili waweze kuwa na maandalizi mazuri kwa ajili ya mtihani ulioko mbele yao.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, ukiwa umepambwa kwa uoto wa asili kama vile majani, miti mirefu inayofanya mazingira yawe na kijani kibichi na yanayovutia.

Kitabu kinachotumika kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, ili kusoma na kuzikaguwa picha zilizo chorwa ndani yake kujiongezea ujuzi na maarifa zaidi.

Kitabu kinachotumika shule ya msingi chenye maandishi na michoro mbalimbali ya kuvutia, ili kuwafanya wanafunzi waelewe zaidi yale ambayo walimu wao wanawafundisha.

Chumba cha kulala cha wanafunzi wa sekondari wakike kikiwa kimesafishwa vizuri na vitanda vimetandikwa kwa kutumia mashuka ya rangi ya pinki ili kuwawezesha wanafunzi kulala kwa utulivu na kuweka umakini kwenye masomo yao.

Maktaba iliyoko ndani ya shule ya sekondari, imejaa vitabu vingi tofauti tofauti huku mwanafunzi akiendelea kutafuta ili apate kile anachokitaka kitakachomuongezea maarifa na ujuzi zaidi.

Muonekano na mazingira ya nje ya shule ya sekondari ambapo ukoka uliopo chini hauna kijani kibichi ukiashiria kutokupata maji ya kutosha, huku kwamba ndefu ikipita katikati iliyoanikwa masweta ambayo ni sare za wanafunzi.

Mwanamke mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ofisini mwake huku amevalia barakoa, mezani yamejaa madaftari ya wanafunzi akiendelea kuyasahisha na kuhakikisha wanakuwa tayari kwa ajili ya mitihani iliyopo mbele yao.

Muonekano na mazingira ya nje ya shule ya sekondari uliojaa uchafu mwingi uliotokana na majani yaliyopuputika kutoka kwenye miti iliyozingira eneo hili, ambayo inatakiwa kuchomwa ili mazingira yawe safi na salama kwa ajili ya wanafunzi.

Bweni la kulala wasichana wa shule ya sekondari likiwa na mazingira mazuri ya usafi, vitanda vimenyooshwa na kutandikwa mashuka yenye rangi ya pinki, kuashiria ni wakati wa likizo.

Muonekano wa nje wa majengo ya shule ya sekondari, mazingira yakiwa katika hali ya usafi wa hali ya juu kuhakikisha wanafunzi wanaendelea na masomo yao vizuri bila kupata magonjwa mbalimbali yanayotokana na uchafu.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani, baada ya mkufunzi kuwafundisha mambo mbalimbali sasa wanaendelea na majadiliano wakitumia kompyuta mpakato ili kuweza kupata ujuzi mbalimbali.

Shule ya elimu ya vyuo vikuu wanafunzi wameketi darasani, huku wakiwa wamevalia sare zao huku mkufukunzi akiwa amevalia koti jeupe amesimama mbele yao akiendelea kuwafafanulia mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani, wameketi kwa umakini wakimtazama mkufunzi aliyeko mbele yao, anayeendelea kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kina katika masomo yao ya kila siku ili wapate matokeo mazuri kwenye mitihani yao.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa darasani wameketi kwenye madawati chakavu, huku wameelekeza umakini wao kwa mwalimu aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha na kuwaelekeza mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani, wameketi kwa utulivu huku umakini wao wameuelekeza kwa mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha, ili wapate maarifa yatakayowasaidia kwenye mitihani iliyoko mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya juu ya vyuo vikuu wapobdarasani wakiwa wamepangwa makundimakundi ili kujadiliana kile ambacho mwalimu amewafundisha

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa wamejaa darasani wameket kwenye madawati huku umakini wao umeelekezwa mbele aliposimama mkufunzi wao akiendea kuwafundisha na kuwapatia maelekezo ya kina.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya vyuo vikuu wakiwa darasani, wameketi kwa utulivu, huku wakiweka umakini wao kwa mkufunzi ambae amesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha na kuwapa ujuzi wa mambo mablimbali.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya vyuo vikuu wakiwa wameketi darasani. Wameweka umakini wao kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao ili kuweza kuelewa wanachofundishwa na kufanya vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu, siku ya mahafali yao wakiruka na kuzirusha kofia zao juu, wakifurahia kuhitimu na kuweza kupata mafanikio makubwa katika masomo yao.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu akiwa ofisini kwake, huku meza ikiwa imejaa vitabu tofautitofauti, mwenye tabasamu na furaha tele wakati akizungumza na mzazi aliyemtembelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa darasani wameketi wakiwa na umakini wa hali ya juu. Wakati wanaendelea kufanya mazoezi ya vitendo, kutokana na yale yote ambayo wamekwisha kufundishwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina sasa wanafanya mazoezi ya vitendo kwenye mashine mbalimbali zilizopo mezani.

Wanafunzi wachuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kufanya mazoezi ya vitendo, huku wamevalia mavazi maalumu na barakoa na miwani inayowazuia kupata miale ya moto wakiendelea kuchomelea.

Vijana wawili wakiume wanafunzi wa chuo cha ufundi, baada ya maelekezo ya kina kutoka kwa mwalimu wao sasa wanafanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia mashine zilizopo mezani ili kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza masomo kwa vitendo, kwa kutumia mbao zinazotumika kutengenezea samani mbalimbali za nyumbani ikiwa ni pamoja na viti na meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavai yao ya bluu, wapo darasani wakiendelea na masomo yao, huku wakitumia mashine tofautitofauti kujifunza kwa vitendo zitakazowaongezea ujuzi zaidi.

Mwanamke mwanafunzi wa chuo cha elimu ya ufundi akiwa darasani na mashine ziko mbele yake, akianza kuzifanyia mazoezi ya kila kitu ambacho mwalimu wake amemfundisha ili aongeze ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, baada ya mwalimu kuwafundisha na kuwapa maelekezo ya kutosha, sasa wanafanya mazoezi yavitendo kwa kutumia mashine zilizopo juu ya meza zao.